Madaktari wawili wa afya ya kinywa wakiwa wamevaa mavazi ya kitabibu, wanamshughulikia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti maalumu cha matibabu ya meno, wakiwa ndani ya chumba safi chenye vifaa vya kisasa vinavyotumika kwa ajili ya huduma za kinywa.

Daktari wa meno akiwa amevaa glovu ameshika vifaa vya kitabibu anamtibu mgonjwa wa kike, aliyeketi kwenye kiti maalumu cha matibabu, huku vifaa vya meno vikiwa vinaingia kinywani kwa ajili ya kufanya matibabu hayo.

Mafuriko makubwa, yamesomba nyumba na kuharibu makazi ya watu, yakisababisha uharibifu wa mali, kuenea kwa magonjwa ya mlipuko na kuathiri ustawi wa jamii katika eneo hilo, huku watu wakihangaika kutafuta mali zao zilizopotea.

Madaktari waliosimama ndani ya chumba maalumu cha hospitali, wakiwa na vifaa vya kisasa vinavyotumika kwa ajili ya huduma za matibabu. mazingira haya yanaonyesha huduma za kitaalamu na zenye teknolojia ya hali ya juu, zinazowezesha utambuzi na matibabu bora kwa wagonjwa.

Madaktali walio simama na kukaa ndani ya chumba maalum cha hospitali, Wakiwa na vifaa vya kisasa vinavyo tumiwa kwaajili ya huduma za matibabu, mazingira haya yanaonyeha huduma za kitaalamu zenye teknolojia ya hali ya juu zinazo wezesha utambuzi na matibabu bora kwa wagonjwa.

Daktari wa kike akiwa katika chumba cha hospitali, kilichozungukwa na vifaa mbalimbali maalumu, akiwa anamuhudumia mtoto aliye ndani ya kifaa kwa ajili ya kuangalia ustawi wake wa kiafya.

Daktari wa kike akiwa ndani ya chumba cha hospitalini chenye vifaa mbalimbali vya kisasa, anamhudumia mtoto aliyewekwa kwenye kifaa maalumu ikiwa ni uangalizi wa karibu wa kitabibu kwa ajili ya kuimarisha ustawi wa afya ya mtoto huyo.

Watu wengi wamekusanyika katika eneo la wazi, wakipokea chanjo, wakifuata utaratibu wa kiafya kwa kuzingatia usafi na usalama wa jamii, Tukio hili linaonyesha jitihada za kuzuia magonjwa na kuimarisha afya ya umma kwa njia ya kinga na elimu ya afya.

Watu mbalimbali ikiwemo wanawake pamoja na watoto wao waliokusanyika katika sehemu maalum kwa ajili ya kutoa huduma kwa watoto, huku mgonjwa akifanya matibabu kwa kumchoma sindano mtoto huyo.

Kitunguu, ndimu pamoja na chupa yenye kimiminika, zilizowekwa pamoja kama sehemu ya tiba za kienyeji zikihusishwa na matumizi ya mimea na viungo asilia vinavyosaidia kuimarisha afya na kutibu magonjwa kwa njia za asili.

Vyombo vya asili vilivyohifadhi mitishamba mbalimbali inayotumika kutibu au kupunguza makali ya magonjwa. Ikiwa vimewekwa kutokana na mizizi, majani au magome ya miti yenye thamani ya kiafya katika jamii.

Vyombo mbalimbali vyenye dawa za asili vilivyowekwa mezani kwa mpangilio mzuri, vikionyesha matumizi ya tiba za kienyeji kwa mifugo na mimea ili kusaidia kuimarisha afya na kuzuia magonjwa kwa njia za asili na endelevu.

Mimea ya dawa za asili iliyopandwa kwa mpangilio mzuri, ikionyesha aina mbalimbali za mimea yenye sifa za tiba asilia, katika eneo lililohifadhiwa kwa ajili ya matumizi ya tiba na afya mbadala.

Papai likiwa limewekwa kama tunda lenye faida nyingi za kiafya, ambapo; majani, mbegu na tunda lenyewe hutumika kutengeneza dawa za asili, kwa ajili ya kutibu matatizo ya tumbo na kuboresha mmeng'enyo wa chakula.

Chupa ya dawa za asili zilizoandikwa aina ya dawa na matumizi yake ikiwa ni njia alisi

Ndizi, mananasi pamoja na makasha yenye dawa za asili, vinavyotumiwa katika tiba za kienyeji vikionyesha umuhimu wa kutumia mimea na mazao ya asili katika kuimarisha afya na kutibu magongwa kwa njia za zamani.